Maji ya madafu yanatumika kama kinywaji kinachonywewa moja kwa moja kutoka kwa tunda hilo. Kinywaji hiki kinatajwa kuambatana na faida nyingi kama vile kuongeza kinga mwilini kutokana na maradhi mbalimbali.

Muhogo uliyokaangwa kwa mafuta ni kitafunio kinachopendwa sana haswa maeneo ya pwani. Muhogo huo hupakwa pilipili ya unga pamoja na limau ili kuupatia ladha halisi.

Ukaushaji wa samaki kwa kutumia jua ni njia mojawapo ya kuhifadhi samaki, njia hii imekuwa ikitumika tangu jadi na imeungwa mkono na wakulima wa samaki nchini.

Biriyani ni aina ya chakula kinachoandaliwa pwani haswa wakati wa sherehe vilevile biriyani hupakuliwa kwa sinia na kuliwa na watu zaidi ya mmoja hii imekuwa desturi ya kushiriki chakula hicho.